Tangazo kuhusu njia tofauti za kujikinga na malaria. Tangazo hili lina picha tatu ,katika picha la kwanza kuna mtu anayepokea chanjo. Katika picha ya pili ,ina mtu ambaye ako na mfuko ulio na kemikali za kuweza so kuwafukuza mbu, na picha ya tatu yupo mtu ambaye amelala chini ya wavu wa mbu.

Watu ambao wamevalia barakoa. Wanawake watatu wamesimama, mwanaume mmoja ameketi huku akihudumiwa na mhudumu wa afya, aliyevalia mavazi rasmi ya wauguzi ya rangi ya waridi. Amevalia glavu mikononi na anaonekana kuwa anamdunga sindano mwanaume huyo.

Katika wodi ya hospitali, wapo watu wanane ambao ni wanawake watano na wanaume wawili na mtoto mmoja mchanga. Watu watano wamesimama na wawili wameketi. Miongoni mwa watu hawa ni mke wa rais mstaafu wa Kenya mtufuku Rais Uhuru Mwigai Kenyatta ambaye ameketi huku akiwa ameshikilia mtoto mchanga mikononi.

Wanawake ambao wamevalia mavazi ya asili ya kabila ya wamaasai, mpiga picha na mchukua video. Lipo tangazo ambao linaonyesha kuwa hii ni kambi ya matibabu ya ugojwa wa trakoma ili kuzuia upofu la macho. Matibabu haya yameletwa na ushirikiano la mashirika tofauti tofauti ikiwapo USAID, jimo la Kajiado na Narok , operation eyesight universal na kadhalika.

Nje ya nyumba iliyojengwa kwa udongo katika jumuiya fulani. Kuna watu wawili, wote wana ngozi nyeusi na wamevalia barakoa. Mmoja wao ni mwanamke mjamzito na mwingine ni mwanaume ambaye ameshikilia kitabu cha kliniki cha wanawake wajawazito na watoto wao wachanga, wanaonekana wako katika hali ya mazungumzo juu ya hali ya huyu mama.

Gari aina ya ni lori ambayo ni ya rangi nyeupe namagurudumu manne mweusi imesimama. Nyuma ya gari hii, upo mlango ambao umefunguliwa na ngazi ndogo yakuingia mle imewekwa, na wapo watu ambao wamevalia shati nyeupe na suruali nyeusi. Lori hili lina maandishi yanayo soma Beyond Zero Mobile Clinic .

Pua, mdomo, meno meupe kwa rangi, mashavu, kidevu, shingo, nywele ndefu ya rangi nyeusi na mabega, ina mwonekano kuwa huu ni uso wa binadamu ambao unaonyesha tabasamu, ngozi yake ni ya rangi ya kahawia.

Pua, masikio, mdomo, na meno meupe ambayo yameota vizuri. Huu ni uso wa binadamu ambao unaonyesha tabasamu na ngozi yake ni ya rangi nyeusi na imenyooka. Uwepo wa ndevu ni ishara kuwa huu ni uso wa mwanaume.

Hospitalini. Tuna watu wawili, mgonjwa daktari. Daktari amevaa koti cheupe la mahabara, barakoa usoni, na glavu mkononi. Mgonjwa anaonekana ni mwanaume ambaye amevaa koti nyeusi, na amelala chali kwenye kitanda cha hospitali na daktari anaangalia meno yake.

Pua, mdomo, meno meupe na ulimi. Huu ni uso wa binadamu na ngozi yake ni nyeusi na unaonekana katika hali ya kutabasamu. Meno yake ya kwanza kwenye taya ya juu ina mwanya unaoitwa diastema .

Nusu ya uso wa binadamu, tuna pua , mdomo na meno. Mdomoni tuna mswaki mweupe wenye nywele za zambarau akiwa katika hali ya kusafisha meno yake, ana ngozi ya rangi ya kahawia na meno yake ni meupe

Maji mengi ya rangi ya hudhurungi ambayo imejaa huku nyumba moja ya mabati ikiwa kwenye maji hii. Wapo watu watatu wa shirika la msalaba mwekundu kulingana na mavazi yao na wanaonekana wapo katika shughuli ya kumuokoa mtoto kutokana na mafuriko.

Nyumba ambazo zimejengwa kwa ukamilifu zipo ndani ya maji mengi ya rangi ya hudhurugi. Wapo watu watano, wanaume wanne na mwanamke mmoja wenye ngozi ya rangi nyeusi ambao wanatembea kwenye maji hii. Ina mwonekano kuwa yapo mafuriko makubwa ambayo yamesababishwa na mvua mingi.

Nyumba ambazo zipo ndani ya maji mengi ya rangi ya hudhurungi wapo watu wanne wanaotembea kwenye maji hii, miongoni mwa watu hawa wapo watu wawili kutoka shirika la msalaba mwekundu kulingana na mavazi yao, ina mwonekano kuwa yapo mafuriko ambayo yamesababishwa na mvua mingi.

Maji mengi yaliyojaa kila mahali yaani mafuriko, kuna miti ya kijani ambayo iko ndani ya maji, kuna wanaume wa shirika la msalaba mwekundu kulingana na mavazi yao, ambao wamebeba watoto na bidhaa za nyumbani. Pia, wamemshilikilia mwanamke mmoja wakiwa katika hali ya kuwaokoa kutokana na hali ya mafuriko.

Msutuni, kuna nyasi ambayo imekauka. Moto unaonekana kusambaa kwenye msitu huku wingu la moshi mweupe ukijaa kwenye anga. Kuna mwanamume mmoja ambaye ameshika tawi la mti mkononi akiwa katika shughuli ya kupambana ili kuzima moto huo.

Lori ambayo imesimama. Kwenye mlango wa lori hili pamesimama mtu na wengine wanne wamesimama nje wakiwa na mzigo wa chakula. Kwenye lori hili kuna maandishi ambayo yanaonyesha kuwa hawa ni watu wa kutoa misaada ya dharura kwa watu walioathiriwa na ukame.

Mwanaume ambaye amevalia kofia nyeupe, shati nyeupe na suruali nyeusi. Kando yake kuna mbuzi weupe, punda, miti ya kijani na ardhi yenye mchanga uliokauka. Kuna muonekano kuwa, kuna kidimbwi cha maji ambacho kinaendelea na kukauka na kilichobakia ni matope.

Watu zaidi ya tano ambao wako katika mashua, Miongoni mwao wanaume watatu ambao wametoka katika shirika la msalaba mwekundu kulingana na mavazi yao. Ina mwonekano kuwa kuna mafuriko na hawa watu wako katika harakati ya kuokoa maisha ya watu.

Maji mengi yaliyojaa. Watu watatu kutoka katika shirika la msalaba mwekundu, kulingana na mavazi yao, wako na watu wachache katika mashua. Inaonekana kuwa wapo katika shughuli ya kuokoa watu kutokana na mafuriko.

Watu wengi wanaume kwa wanawake ambao wamekusanyika mahali. Kando yao kuna nyumba za ghorofa. Katika ukuta wa nyumba moja kuna rangi nyeusi ambayo imesabibishwa na moshi. Katikati ya watu hawa, kuna watu wa kitengo cha kuzima moto kulingana na mavazi yao.

Rundo la taka ambayo imewekwa kwenye karatasi ya nailoni. Wanawake sita waliovalia fulana za mikono fupi za rangi ya kijani kibichi, wamesimama kando ya takataka hii. Lori kubwa ya rangi ya kijani kibichi la kubeba taka, limesimama kando pia. Hawa ni watu walio katika shughuli ya kusafisha mazingira.

Barabara ya maramu ambapo kuna njia upande wa kulia inayoelekea katika shamba kubwa la msitu wa miti mirefu iliyopandwa. Majani ya miti hii ni ya rangi ya kijani. Ina muonekano kuwa miti hii ni ya aina ya msanduku. Vumbi mingi ambayo imesababishwa na upepo au gari inaonekana barabarani ikielekea kwenye miti hii.

Vitanda tano vya wagonjwa vyenye rangi nyeupe na samawati ambazo zimepangwa kwa utaratibu. Mhudumu wa afya mwanamke ambaye amevalia blauzi nyeupe na skati nyeusi ameshikilia kitanda kimoja. Kwenye ukuta, kuna bango ya rangi ya zambarau yenye mandishi Mozart Bet kusaidia huduma zote za afia. Kuna muonekano kuwa hapa ni hospitalini.

Kifaa cha rangi nyeupe na samawati ambacho kiko ndani ya sanduku ya karatasi. Kifaa hiki kina jina; Nebulizer na ni cha kutolea dawa. Kinatumika kutia dawa kwa namna ya ukungu na unavutwa kwenye mapafu. Kinatumika kwa ajili ya matibabu ya pumu na magonjwa ya kupumua.

Dube la plastiki ambao una uwezo wa kubeba lita tano umefunikwa vizuri na kifuniko cha rangi nyeupe. Una dawa ya rangi nyekundu ndani. Una maandishi yanayosoma Faholo antiseptic . Siku ya kutengenezwa kwa dawa hii ni Juni elfu mbili ishirini na nne na siku yake ya kuharibika ni Juni elfu mbili ishirini na saba.

Picha ya mwanamke aliyevalia koti ya kijani, ipo katika tangazo la wizara ya afya Kenya katika hospitali ya rufaa ya Mathari, kuhusu siku ya afya ya akili ambayo itakua tarehe kumi, mwezi wa kuma mwaka wa elfu mbili na ishirini na nne ambayo ipo na siku nne zilizobakia.

Chupa ya kioo ya dawa ambayo ina kifuniko cha rangi ya kijivu. Imebandikwa karatasi nyeupe yenye mstari wa bluu kwa upande wa juu, na ina maandishi meupe, meusi na rangi ya waridi. Maandishi yaliyo kwenye mstari wa bluu unasoma vaccineBcg, kuonyesha kuwa hii ni dawa ya kuzuia kifua kikuu na inapeanwa kwa kudungwa sindano.

Kijisanduku kidogo cha rangi nyeusi na nyeupe cha dawa. Kando yake ipo chupa ya kioo ya dawa ambayo imefunikwa vizuri. Dawa hii ni ya kampuni ya Bimeda na jina yake ni Dexazone na inatibu ugonjwa wa hali ya kuwashwa katika mifugo na inapeanwa kwa njia ya kudungwa sindano.

Kijisanduku kidogo cha karatasi ambacho kinatumika katika kuwekwa dawa. Ni cha rangi ya manjano na kimeandikwa na maandishi meusi. Chupa ya kioo, ya rangi ya kahawia ambayo iko na dawa imefunikwa vizuri na kifuniko ya rangi ya fedha, hii ni dawa ambayo inapeanwa kwa njia ya kudungwa sindano.

Kakitu ndogo ya dawa ambayo ni ya rangi ya njano na yenye muundo wa sanduku. Ina picha ya mwanume na mtoto na imeandikwa kwa wino mweusi na mwekundu. Pakiti hii ina nambari ya kundi, tarehe ya kutengenezwa kwa dawa hii na tarehe ya kuharibika kwa dawa hii.

Kijisanduku kidogo cha rangi ya manjano na maandishi meusi. Kando yake kuna chupa ya rangi ya kahawia ambayo imefunikwa vizuri na kifuniko cha rangi ya fedha. Hii ni dawa ambayo inapeanwa kwa njia ya kudungwa sindano .

Pakiti ndogo ya dawa ambayo ni nyeupe na ina muundo wa sanduku. Ina maandishi meusi yanayosoma, Eglow mia nne. Kando yake, kuna pakiti tatu zenye tembe kumi za rangi ya kijani kwa pakiti. Kulingana na maelezo, dawa hizi ni za vitamin A .

Kijisanduku kidogo cha karatasi cha rangi nyekundu na nyeupe ambacho hutumika kuwekwa dawa ilioko kwenye chupa, ipo picha ya mtoto mchanga, upande mmoja, wa kijisanduku hiki, kuonyesha kuwa hii ni dawa ya watoto, jina ya dawa hii ni profen na ni ya mililita sitini.

Wanawake watatu, wawili wao wameketi na kila mmoja ameshikilia mtoto mchanga kwenye mikono yake. Mwanamke wa tatu anaonekana ni mhudumu wa afya kulingana na mavazi yake na anaonekana akimpatia mtoto mmoja dawa kwenye mdomo wake.

Msichana ambaye ana ngozi ya rangi nyeusi na amevalia nguo ya rangi nyekundu ameketi huku akiwa amefunga macho. Kando yake yuko mhudumu wa afya ambaye amevalia barakoa na glavu za rangi nyeupe huku akimdunga msichana huyu sindano.

Pipa la maji ambayo imetengenezwa kwa chuma nyepesi na imewekelewa kwenye stendi ya chuma. Ina mfereji wa maji. Ipo mikono ya mtoto ambayo imeshikilia sabuni ya rangi nyeupe, huku ikinawa kwenye mfereji huo. Ipo ndoo ambayo inapokea maji wakati mtu ananawa mikono.

Mwanaume mwenye umri zaidi ya kumi na minane ana ngozi ya rangi nyeusi. Kwenye kipaji chake, upande wa juu wa jicho lake la upande wa kushoto ana uvimbe mkubwa. Na kwenye shavu lake karibu na jicho lake upande wa kulia anaonekana kama ameumia. Inamwonekano kuwa huyu ni mchezaji wa mchezo wa ndondi.

Mwanariadha mwenye ngozi nyeusi ambaye amevalia sare nyekundu ya michezo na viatu. Amelala chini huku akiwa ameshikilia mguu wake wa kushoto kwa mkono wake wa kushoto. Ina mwonekano kuwa amepatwa na mavune ya misuli.

Mmea wenye majani na shina ya rangi ya kijani kibichi na maua ya rangi ya njano. Ina mwonekano kuwa mmea huu ni mshona nguo au biden pilosa kwa jina ya kisayansi. Mmea huu hutumiwa kama dawa ya kutibu majeraha, matatizo ya tumbo na hata maambukizo ya kupumua.

Vichaka vya miti mingi tofauti ya rangi ya kijani. Miongoni mwa miti hii, ni mti mmoja wenye shina la rangi nyekundu. Majani yake ni ya rangi ya kijani kibichi, ambayo yanametameta na yana tundu nane. Inamwonekano kua mti huu ni mbonombono au jina ya kisayansi, ricinous comunis .

Mti wenye majani ya kijani kibichi ambayo ni laini na maua ya rangi ya manjano ya kung'aa. Maganda ya mbegu yake ni rangi ya kahawia na nyembamba. Ina matawi mengi ya kijani na ambayo ni laini na dhaifu.